Wachezaji waliovaa sare zenye rangi nyeupe wamesimama uwanjani. Huenda wachezaji hawa wanapata maelezo kutoka kwa kocha kabla ya kuingia kwenye mchuano uwanjani. Wachezaji hawa wanasikiliza kwa umakini.

Mwananchi mmoja aliyevaa koti nyeusi, anazungumza na mahakimu watatu. Mahakimu hawa wamevaa kofia nyeupe na sare zenye rangi nyekundu, huenda mwananchi huyu ni waziri mkuu katika serikali.

Mwananchi aliyevaa koti yenye rangi nyeusi anamsalimu mchezaji aliyevaa sare yenye rangi nyekundu, huenda mwananchi huyu ni waziri wa michezo na anampongeza mchezaji huyu kwa kuibuka mshindi.

Mwanariadha aliyevaa sare yenye rangi nyeusi ako sakafuni na vumbi imetimka kwa wingi. Huenda mwanariadha huyu anashiriki katika mchezo wa kuruka kwenye uwanja.

Wachezaji wenye sare ya rangi ya samawati na nyeupe wameinua kikombe huku wakishangilia. Huenda wachezaji hawa wameibuka washindi kutoka kwenye mchuano wao .

Mashabiki wapo uwanjani kuishabikia timu yao inayocheza, baadhi ya mashabiki wamevaa sare zenye rangi ya kijani kibichi, shabiki mmoja aliyevaa shati nyeupe ana bango la kijani kibichi mkononi.

Mashabiki wapo uwanjani wakiishabikia timu yao inayocheza. Baadhi yao wamevaa sare zilizo na rangi ya kijani kibichi. Mshindani mmoja aliyevaa sare ya nyeupe ana bango mkononi.

Mwananchi mmoja aliyevaa suti yenye rangi nyeusi yuko kwenye mazungumzo na hakimu aliyevaa sare yenye rangi nyekundu na nyeusi. Huenda mwananchi huyu ni waziri mkuu katika serikali.

Vyeti vilivyo na rangi ya samawati vimepangwa kwa utaratibu kwenye sanduku lililo na rangi ya hudhurungi, huenda vyeti hivi ni vya pasipoti na waliojisajili kuyachukua hawajawasili.

Wahudumu katika kituo cha afya wanampa mwananchi mmoja maelezo. Wahudumu hawa wamevaa sare zenye rangi nyeupe na nyekundu. Huenda mwananchi huyu ni mkuu katika kituo cha huduma.

Baadhi ya wachezaji waliovaa sare yenye rangi ya samawati, wameketi huku wawili wao wamesimama. Huenda wachezaji hawa wanashabikia timu yao ambayo ipo uwanjani.

Mwananchi mmoja aliyevaa suti nyeusi na tai yenye rangi ya manjano amesimama kando ya wakili aliyevaa sare yenye rangi nyeusi na nyekundu. Huenda mwananchi huyu ni waziri mkuu katika serikali.

Mashabiki katika uwanja huu, wamekaa kwa viwango tofauti. Baadhi yao wamevaa sare yenye rangi nyekundu wanaitazama mchuano ambao unaendelea katika uwanja.

Wananchi wawili waliovaa suti zenye rangi nyeusi wako katika mazungumzo. Nyuma yao kuna afisa wa polisi aliyevaa kofia nyeusi. Huenda wananchi hawa ni mawaziri wakuu katika serekali.

Wananchi wamewasili katika kituo cha huduma ili kupata usaidizi, kila mmoja amevaa barakoa yenye rangi ya samawati ili kuhifadhi usalama wa afya, mpangilio katika hema hii ni wa hali ya juu.

Wachezaji waliovaa sare yenye rangi ya samawati wamekusanyika kwenye uwanja. Huenda wachezaji hawa wanapanga mikakati ya jinsi watakavyoshinda mchezo wao kwenye uwanja.

Wananchi wamewasili katika kituo cha huduma ilikupata usaidizi. Mhudumu katika kituo hiki ameketi na ana sare yenye rangi nyeupe na nyekundu. Mhudumu huyu anawashughulikia wananchi wanaomsikiliza kwa umakinifu.

Wahudumu wa serikali wapo katika kituo cha huduma. Wahudumu hawa wanawasubiri wananchi ambao wanahitaji kupata usaidizi. Huenda wananchi hao hawajawasili.

Wahudumu wa serikali katika kituo cha huduma wameketi kwenye viti vyeusi, huku wakiwasubiri wananchi waje kupata usaidizi. Wahudumu hawa wamevaa sare zilizo na rangi nyeupe, wanaitazama tarakilishi wakifanya kazi yao.

Wachezaji waliovaa sare zenye rangi ya kijani kibichi na rangi ya manjano wameinua kikombe mkononi huenda wachezaji hawa wameibuka washindi wakati wa michezo yao.

Taka nyingi imetupwa ovyo kando ya barabara taka hii ni pamoja ya mifuko ya plastiki, karatasi na ma aki ya chakula. Taka hizi hazijaekwa kwenye vifaa vilivyotengwa kwa kuekwa uchafu.

Mwananchi mmoja aliyevaa suti yenye rangi nyeusi na shati nyeupe ana kitabu mkononi. Upande wa kulia kuna mama aliyevaa nguo nyeupe na upande wa kushoto kuna wakili aliyevaa sare yenye rangi nyeusi na rangi nyekundu huenda mwananchi huyu ni mkuu katika serikali.

Mwananchi mmoja aliyevaa mavazi yenye rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe, anazungumza kwenye kipaza sauti. Huenda mwanachi huyu ni wakili ama hakimu anayewahutubia wananchi.

Mkuu katika kituo cha huduma cha serikali anafanya ukaguzi wa ofisi kabla wananchi hawaja wasili ilikupata huduma, wahudumu katika ofisi hii wanasare zenye rangi nyeupe.

Kadi za utambulisho zimepangwa Kwa mafungu na kuekwa juu ya meza, huenda wananchi waliojisajili kuchukua Kadi ya utambulisho hawajakuja kuyachukua .

Wanariadhaa walio vaa sare tofauti wanshindana katika mchezo wa kukimbia. Mashabiki walio keti wanawatazama wanariadha hawa wanapokimbia katika uwanja .

Wananchi wamepanga foleni katika kituo cha huduma, huku wakisuburi kupata usaidizi. Baadhi ya wananchi hawa wana uchovu kutokana na kusimama kwa muda mrefu, huku wakisubiri kupata usaidizi.

Wananchi wapo katika jumba la serikali wakisubiri kupata usaidizi ili kupokea vyeti vya utambulisho. Baadhi ya wananchi hawa wamesimama ilhali wengine wameketi kutokana na uchovu.

Wahudumu wawili wako katika ofisi ya kituo cha huduma. Mmoja ameketi kwenye kiti akitazama tarakilishi. Huenda anaweka maelezo ya mwanamke aliyekuja kupata usaidizi.

Mwanamke mmoja anawasalimu mahakimu waliovaa mavazi ya rangi nyekundu na nyeupe huenda mwananchi huyu ni waziri mkuu kwenye serikali.

Vyeti vyenye rangi ya samawati vimeekwa juu ya meza iliyo na rangi ya hudhurungi, huenda wananchi waliosajili kuchukua vyeti hivi bado hawajawasili.

Wachezaji wawili wanachuana uwanjani katika mchezo wa soka. Mchezaji mmoja anasaree ya samawati ilhali mwingine anasare ya kijani kibichi. Mashabiki wanatazama wachezaji hawa wakiwa uwanjani.

Wananchi wamewasili katika kituo cha huduma ili kupata usaidizi. Huenda wananchi hawa wamechoka kungoja kuwa hakuna mpangilio wowote katika hema wanapopata usaidizi.

Wahudumu wa serikali katika kituo cha huduma, wanawasubiri wananchi kuja ili kupata msaada. Wahudumu hawa, wamevalia barakoa za samawati. Wahuduma hawa pia, wamevaa sare za nyekundu, nyeusi, na nyeupe.

Wachezaji waliovaa sare zenye rangi ya samawati, wanachuana na mchezaji aliyevaa sare yenye rangi nyeupe. Huenda, wanacheza mpira wa wavu. Mashabiki wanawataza wanapocheza mchezo huo.

Afisa wa usalama aliyevalia ya rangi nyeusi ameketi akitoa huduma ili kupata usaidizi. Anazungumza na mhudumu anayechukua maelezo kuhusu mwananchi yule.

Wahudumu katika kituo cha serikali wanapata hotuba kutoka kwa mwenye kiti akiwaeleza jinsi atawahudumia wananchi. Wahudumu hawa wamevalia sare nyeupe na nyeusi.

Baadhi ya wachezaji walio uwanjani wameinua mikono yao kwa ushindi. Huenda wameibuka washindi katika mchezo wao. Mashabiki wanawatazama wanaposherekea.

Wananchi wanapata usaidizi katika kituo cha huduma kilichoandaliwa kwenye hema. Wahudumu hawa wamevalia sare za nyeusi, nyeupe na nyekundu. Wahudumu hawa wana barakoa ya samawati.

Wanaanchi wameketi katika kituo cha huduma, wakisubiri kupata usaidizi, kutoka kwa wahudumu wa serikali. Baadhi ya viti katika kituo hiki havina watu. Huenda bado hawajawasili.

Wananchi wamewasili katika kituo cha huduma ili kupata usaidizi. Wengi wao wamevaa barakoa yenye rangi ya samawati ili kuhifadhi usalama wa kiafya.

Wachezaji wapo katika uwanja wakichuana katika mchezo wa voliboli. Mashabiki wameketi huku wakiwatazama kwenye mchuano wao. Wamevalia sare za nyekundu na kijani kibichi.

Wananchi wamewasili katika kituo cha huduma ilikupata usaidizi, baadhi ya wananchi hawa wameketi kwenye kiti huku wakisubiri kwa muda mrefu wengi wao wamechoka.

Wachezaji wawili wanachuana katika mchezo wa mpira wa miguu. Mchezaji mmoja ana sare ya samawati na mwingine ana sare ya manjano. Mashabiki wachache wapo uwanjani huenda wengine hawajafika.

Mwenyekiti wa kituo cha huduma aliyevaa suti ya samawati, anawahutubia wahudumu jinsi ambavyo watawashughulikia wananchi. Wahudumu hawa wamevalia sare za nyekundu na nyeusi.

Mahakimu waliovaa sare za mahakimu wamesimama kwenye foleni pamoja na wananchi wengine. Huenda wananchi hawa ni mawaziri wakubwa katika serikali.

Wananchi wawili, waliovaa nguo nyeusi, wapo kwenye counter katika kituo cha huduma wakipaka usaidizi. Wananchi hawa wanazungumza na mhudumu amabaye amevaa sare yenye rangi, nyeusi na nyeupe na nyekundu.

Mwananchi aliyevaa suti ya rangi ya kijivu anatembea pamoja na hakimu, hakimu huyu amevaa mavazi yenye rangi nyeusi na nyekundu huenda mwananchi huyu ni mheshimiwa katika serikali.

Mashabiki wameinua mikono yao kwa furaha huku wakisherehekea. Baadhi ya mashabiki wamevalia miwani na mmoja ana firimbi mdomoni. Huenda kuna mchezo mkubwa uwanjani.

Wananchi wamefika katika kituo cha huduma ili kupata usaidizi, wahudumu katika kituo hiki wanaandika kwenye karatasi maelezo yote ya wananchi hawa ndiposa wapate kuwasaidia.

Wananchi wanapata usaidizi katika kituo cha huduma iliyoandaliwa kwenye hema . Baadhi ya wahudumu wamevalia sare za nyeupe nyekundu na nyeusi. Wananchi wanaotaka kuhudumiwa wamepanga foleni ili kupata msaada.

Wanariadha watatu waluovaa fulana yenye maandishi ya Kenya wanainua mikono yao kwa ushindi. Huenda kwenye mashindano yao waliobuka kuwa washindi.

Wahudumu katika kituo hiki cha huduma kwa wote wanawasubiri wananchi ili kuwapa huduma mbalimbali. Wahudumu hawa wamevalia sare za nyeupe, nyekundu na nyeusi.

Mwananchi aliyeketi kwenye kiti chenye rangi nyekundu amewasili katika kituo cha huduma ili kupata usaidizi kutoka kwa mhudumu aliyevaa sare yenye rangi nyeupe.

Wananchi wamewasili katika kituo cha huduma ili kupata usaidizi. Baadhi ya viti katika kituo hiki havina watu. Huenda wananchi wengine bado hawajawasili.

Maafisa wa serikali wamesimama wakimsikiliza mwenye kiti, anapowaeleza jinsi mtandao wa jamii unavyofanya. Vyombo vya habari vimekusanyika ili kuripoti matukio haya.

Wachezaji katika uwanja huu wanashindana katika mchezo wa voliboli. Mpira katika mchezo huu, ni wa rangi ya manjano . Wachezaji hawa wamevalia sare za nyeupe na kijani kibichi.

Wananchi wamewasili katika kituo cha huduma ili kupata usaidizi kutoka kwa wahudumu wa serikali. Waliofika mapema wapo kwenye kaunta ilhali wengine wameshika barua mkononi huku wakiwa wameketi.

Wachezaji wa mpira wapo katika uwanja huku mashabiki wao wakiwatazama. Mchezaji wa rangi ya nyeupe yupo katika mchuano na mchezaji aliye na rangi ya kijani kibichi.

Wananchi wanawasili katika kituo cha huduma. Wananchi hawa wamepanga foleni wakisubiri kupata usaidizi. Wahudumu hawa katika kituo hiki wameketi huku wakiwashughulikia wananchi.

Mashabiki kwenye uwanja huu wamesimama huku wameinua mikono yao kuashiria kusherehekea ,huenda timu yao imeibuka ushindi baadhi yao wameinua bendera mkononi wakishangilia.

Wananchi wameketi katika ofisi za serikali wakisubiri kupata usaidizi. Wananchi hawa wana uchovu kutokana na kusubiri kwa muda mrefu bila usaidizi.

Wananchi wameketi katika kituo cha huduma huku wakipata usaidizi kutoka kwa wahudumu wa serikali. Wahudumu hawa wamevalia nguo nyeupe na wanaitazama tarakilishi.

Mama aliyevaa mavazi yenye rangi nyeupe amembeba mtoto mkononi. Huenda mama huyu anazungumza na waziri mkuu katika kituo cha huduma.

Wananchi wamewasili katika kituo cha huduma ili kupata usaidizi. Wengi wao wameketi na waliowasili mapema wamesimama kwenye kaunta na wanapata usaidizi.

Wachezaji waliovaa sare zenye rangi ya kijani kibichi wapo uwanjani. Baadhi yao wamechutama ilhali wengine wamesimama. Huenda wamejipanga kuingia katika mchuano.

Wachezaji wenye sare zenye rangi ya samawati na rangi ya nyekundu wapo uwanjani. Huenda wanacheza mpira wa vikapu. Mashabiki wameketi wakiwatazama wakicheza.

Mwananchi aliyevaa suti nyeusi na tai yenye rangi ya samawati yupo katika mazungumzo na hakimu. Hakimu huyu amevaa kofia ya kichwani na ana miwani kwenye macho.

Mahakimu wameketi kwenye meza, huku wakiwa na sare zilizo na rangi ya nyeusi, nyeupe na nyekundu. Nyuma yao kuna bendera mbili. Mbele yapo wapo mawakili wanaoskiza kesi.

Wananchi, wako katika kituo cha huduma wanafanya usajili wa kuchukua pasipoti. Mwananchi huyu ana koti nyeusi na kofia nyeusi. Mhudumu anaitazama tarakilishi wakati anafanya kazi yake.

Mashabiki katika uwanja huu wameinuwa mikono yao kwa kusherekea, huenda timu yao imeibuka washindi, baadhi yao wameinuwa bendera mkononi wamefurahi kwa kweli.

Wahudumu wa serikali wanashughulika katika kituo cha huduma, wahuduma hawa wamevalia sare za nyeusi na nyeupe, wanakijiji wanawatazama wanapofanya kazi yao.

Wananchi wamepanga foleni katika kituo hiki cha huduma kilichowekwa kwenye hema, wahudumu katika kituo hiki wanatumia tarakilishi ili kuwapa wananchi usaidizi.

Wachezaji waliovaa sare zenye rangi ya samawati wamekusanyika uwanjani huenda wanapanga mikakati ya jinsi watakavyoshinda mchwano wao. Mashabiki wanawatazama jiñsi wanapofanya mkutano wao.

Wachezaji waliovaa sare zenye rangi nyekundu wapo uwanjani. Wachezaji hawa wanainua miguu kwa kufanya mazoezi, huenda wanajipanga kuingia kwenye mchuano.

Mwananchi mmoja yupo katika kituo cha huduma akipokea usaidizi kutoka kwa wahudumu wa serikali. Mwananchi huyu anajaza fomu aliyopewa na mhudumu kwa kutumia kalamu.

Wananchi wamewasili katika kituo cha huduma ili kupata usaidizi kutoka kwa wahudumu wa serikali. Wengi wao wameketi ilhali wachache wamesimama wakihudumiwa kwenye kaunta.

Wananchi wapo katika kituo cha huduma wakingojea kupata usaidizi kutoka kwa wahudumu wa serikali ,wananchi hawa wameketi kwenye viti vilivyopangwa kwa utaratibu nje ya ofisi.

Wahudumu wa ofisi za serikali wameketi wanawasubiri wananchi kuingia ofisini. Wahudumu hawa wamevalia sare zilizo na rangi ya nyeupe pamoja na rangi nyekundu.

Mchezaji aliyevaa sare ya nyekundu anajiandaa kupiga mpira huku wachezaji wenye sare za manjano na samawati wanamtazama, mashabiki wanatazama mchezo huu wakiwa wameketi.

Mhudumu katika kituo cha huduma anamshugulika mwananchi aliyevaa kofia nyekundu na shati nyekundu. Mhudumu huyu amevaa sare ya rangi ya nyeupe na nyekundu.

Mwanariadha kwa jina la Kipchirchir aliyevalia nyekundu, amejitahidi vilivyo katika mashindano ya olimpiki. Shabiki aliyevalia manjano anamtazama anaposhiriki katika mchuano huo.

Pasipoti mbili zimewekwa kwenye meza. Moja ina rangi ya samawati na nyingine ina rangi ya nyeusi. Huenda mwananchi huyu alifanya uchapisho wa pasipoti mpya katika ofisi za huduma.

Wachezaji waliovaa sare nyekundu na sare ya manjano wanachuana katika uwanja, huenda huu ni mchezo wa mpira wa miguu, mashabiki wanawatazama wachezaji hao wanapochuana uwanjani.

Wachezaji wa timu ya GOR na timu ya AFC, wako sare ya bao moja kwa moja katika arubaini na mbili. Mashabiki, wanawatazama wachezaji hawa wanapochuana uwanjani.

Mwananchi aliyeketi amevaa shati yenye rangi nyeupe ameinusha mkono wake kwenye mashini ya usajili, waliosimama wanamtazama mhudumu wanapoifanya kazi yake.

Wananchi wa wamewasilili kwenye kituo cha huduma, ili kupata usaidizi. Mhudumu aliyevaa sare yenye rangi nyeupe na nyekundu, anafanya kazi kwenye tarakilishi, ili kuwahudumia wananchi.

Mhudumu aliyeketi akiwa amevaa miwani na shati yenye rangi nyeupe, anamhudumia mwananchi aliyewasili katika kituo cha huduma ili kupata usaidizi.

Wananchi wamewasili katika kituo cha huduma ili kupata usaidizi. Wananchi hawa wameketi kwa viti kwa muda mrefu. Huenda bado hawajapata usaidizi wowote.

Wananchi wamewasili katika kituo cha huduma ili kupata usaidizi, baadhi yao , wameketi kwenye sakafu ingawaje wengine wamesimama kwenye foleni, wanahuzunika kwa kuwa hawajapata usaidizi bado.

Afisa wa serikali aliyevaa kofia nyeusi na shati yenye rangi ya hudhurungi anafanya mazungumzo na wahudumu katika kituo cha huduma, wahudumu hawa wamevaa sare za rangi ya nyeupe.

Mwenye kiti wa kituo cha huduma anafanya ukaguzi wa station mbali mbali katika kituo hicho, hii ni kabla ya wahudumu kuwashughulikia wananchi ambao wanaosubiri.